Darasa au chumba cha mafunzo ambapo watu kadhaa wameketi kwenye dawati enye kompyuta, huku baadhi wao wakiwa wameinua mikono yao, labda wakijibu swali au kushiriki katika mjadala. Mwalimu anaonekana kusimama mbele ya ubao mweupe au skrini kubwa akionekana kutoa somo au mada.

Mtu ambaye anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya buluu huku akiwa akiwa pia anatumia kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yake. Mikono yake miwili inaonekana, mmoja ukiwa umeshika kalamu na kuandika, na mwingine ukiwa kwenye kibodi cha kompyuta. Mtu huyo amevalia koti la rangi ya machungwa.

Watu wanne wakiwa wameketi kwenye mkutano kwenye meza kuna kompyuta ndogo mbili moja ikiwa wazi na kuonyesha skrini yenye rangi nyekundu pia kuna karatasi na vijiti vya kunata vilivyotawanyika mezani, nyuma yao kuna masanduku mawili moja la rangi ya samawati na lingine la rangi nyekundu yakiwa na maandishi.

Watu wanne wameketi karibu na kompyuta mpakato. Wote wanaonekana kutabasamu na kushirikiana labda wakifanya kazi pamoja au wakijifunza kitu. Mwanamke mmoja anaandika kwenye daftari na mwingine ana karatasi mkononi. Mmoja wa wanaume anaonyesha kidole kwenye skrini ya kompyuta kana kwamba anaelezea kitu. Wote wanaonekana kufurahia kile wanachokifanya.

Chumba chenye mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamume amesimama mbele ya dawati. Juu ya dawati kuna kompyuta mbili moja ikiwa ni kompyuta ya mezani na nyingine ikiwa kompyuta ndogo pamoja na masanduku, vikombe na vitu vingine vidogo. Nyuma ya huyo mtu ukutani kuna mchoro mkubwa wenye taswira za watu kadhaa. Chumba hiki pia kina dirisha lenye mapazia upande wa kulia.

Msichana mdogo anaonekana ameketi mbele ya kompyuta mpakato yenye kifuniko jekundu. Anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni au simu ya video huku akiwa ameinua mkono moja kama ishara ya kujibu au kuuliza swali. Msichana huyo anaonekana amevalia sweta au shati la rangi ya kijani kibivu na ana daftari wazi mbele yake mezani.

Wasichana watatu, ambao wamekusanyika nje wakitazama kompyuta mpakato. Wanaonekana wakitabasamu .Wote wanashirikiana au kujifunza kitu pamoja kupitia komyuta hiyo.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye dawati wakitumia kompyuta ndogo. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu zilizosokotwa na amevalia nguo yenye muundo na anaandika kwenye daftari huku akitumia kompyuta yake ndogo. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa katika mazingira yanayoonekana kama darasa au nafasi ya kazi.

Mtoto aliyevaa vipokea sauti akishiriki katika darasa la mtandaoni kupitia kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine kadhaa wanaoonekana kwenye simu za video. Kwenye dawati, mtoto anaandika kwenye daftari. Huu ni mfumo wa masomo ya mtandaoni.

Mwanamke ambaye amevalia vipokea sauti maskioni anaonekana akishughulika na mambo yanayo husiana na sauti au mawasiliano ya sauti. Anaonekana akizungumza au kueleza kitu na mikono yake imeinuka kidogo ikionyesha ishara ya mazungumzo au maelezo.

Mwanamke aliyeketi kwenye sofa akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani, labda akifanya kazi au akijifunza mtandaoni. Kompyuta ndogo inaonyesha picha ya watu kadhaa, ikionyesha labda mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Mwalimu na wanafunzi wawili wanafanya kazi pamoja kwenye meza. Mwalimu amesimama nyuma ya wanafunzi akiangalia wanachokifanya. Wanafunzi wamekaa mbele ya kompyuta mpakato na wanaonekana kushirikiana katika kazi yao. Inaweza kuonyesha mazingira ya darasani, ambapo mwalimu anatoa mwongozo na wanafunzi wanshirikiana kujifunza.

Mwanamke aliyeketi mezani mbele ya kompyuta yake ndogo. Anaonekana amevalia sweta jeupe na shati la kijani. Kuna vitu vingi nyuma yake kwenye rafu kama vile vitabu, mitungi na vyombo vingine. Pia kuna kikombe cha kahawa na vipokea sauti mezani. Mwanamke huyu anaonekana akifikiria au akifanya kazi.

Mwanamke amevaa vifaa vya uhalisia pepe huku akionekana akivinjari katika ulimwengu wa mtandao. Hii inatumika kuonesha jinsi teknolojia inavyoendelea na jinsi tunavyoweza kuingiliana na ulimwengu wa kidijitali.

Mwanamke anaangalia kompyuta mpakato. Kwenye skrini, mwanaume anazungumza na kuashiria kwa mikono yake. Anaonekana kuwa katika ofisi au eneo la kazi lenye rafu za vitabu nyuma yake.

Mwanamke akiwa ameketi mezani, na kufanya mazungumzo ya video. Anaonekana akisalimia kwa mkono mmoja, huku akitumia kompyuta yake. Mbele yake kuna simu ya mkononi, na mazingira yanaonyesha kuwa yupo katika nyumba, iliyo na mapambo ya mbao na viti vya kupumzika.

Mwanamke aliyeketi kwenye meza na laptop . Mwanamke huyu anashiriki katika mkutano wa video na mtu mwingine. Mwanamke huyu amevalia shati la bluu na ameshika kalamu na karatasi. Inaweza kuwa mazingira ya nyumbani au ofisini.

Mwanaume mweusi mwenye tabasamu akitumia kompyuta ndogo mezani. Yuko katika chumba ambacho kina dirisha kubwa na ukuta wa matofali. Kuna mimea miwili ya sufuria na kikombe cheupe mezani. Pia kuna simu ya mkononi na miwani mezani.

Mtu aliyeshikilia kompyuta kibao kwa mikono yake miwili na anaangalia skrini iliyo na picha na maandishi. Pia inaonekana kuwa na vitu vingine nyuma kama karatasi na kompyuta zingine kibao.

Mwanamke anatabasamu huku amevalia vipokea sauti vya masikio. Ameketi mezani akiwa na daftari tatu zilizopangwa juu ya kila mmoja, kalamu mkononi na lapttopu iliyo mbele yake. Anaonekana kuwa anafanya kazi au anasoma labda akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Mandhari ya nyuma yake inaonyesha sehemu ya ndani ya nyumba ikiwa na sehemu ya jiko na ukuta mweupe.

Msichana mdogo anaonekana akisalimia au kuwasiliana na mtu kupitia kifaa cha kielektroniki labda kompyuta kwani kibodi inaonekana kwenye meza. Msichana huyu anatabasamu. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mimea ambayo inaonyesha kuwa yuko ndani ya nyumba. Hali hii inaweza kuwa mazungumzo ya video, darasa la mtandaoni au mawasiliano mengine ya kidijitali.

Msichana mdogo aliyeegemea kwenye meza nyeupe akiandika kwenye daftari. Kuna kitu kama mpira wa tenisi nyuma yake na kompyuta kibao iliyosimama upande wake wa kulia.

Kijana aliyeketi kwenye meza huku amefunga vipokea sauti na anaonekana akitumia kompyuta ndogo labda akifanya kazi za shule au akishiriki katika somo la mtandaoni. Kijana huyu amevalia shati la rangi ya buluu na anaonekana akiwa na kalamu mkononi. Mandhari ya nyuma ina mimea ambayo inaonyesha kwamba huenda yuko nyumbani au katika mazingira ya kawaida.

Mwanafunzi akiwa anasoma kwa njia ya mtandao akiwa na mwalimu wake kwenye skrini ya kompyuta. Mwanafunzi huyo anaonekana akiandika kwenye kitabu huku wengine wakiwa wameketi mezani wakisoma pia. Hii inaonyesha jinsi ya teknolojia inavyoweza kuleta elimu karibu na wanafunzi hata wakiwa mbali.

Skrini ya kompyuta mpakato iliyo na michoro mbalimbali inayohusiana na elimu mtandaoni; kama vile kofia ya kuhitimu, mshale wa kielektroniki na ikoni za vifaa vya kidijitali. Mandhari inaonyesha meza ya mbao yenye vikombe na karatasi, ikionyesha mazingira ya kazi au masomo.

Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Juu ya skrini ya kompyuta, kunaonekana washiriki wengine watatu katika mkutano wa video. Mbali na kompyuta mpakato kuna vitabu vilivyopangwa, daftari lililo wazi, kalamu, kipanya cha kompyuta na taa ya mezani.

Msichana ameketi mezani mbele ya kompyuta ndogo. Anaonekana akishiriki katika mkutano wa video na watu wengine wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta. Kuna daftari na simu ya mkononi mezani. Msichana amevalia sweta la rangi ya samawati. Kuna mimea katika sufuria kwenye rafu nyuma yake.

Mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha chati na mfuatiliaji mkuu unaoonyesha mkutano wa video na washiriki wengi. Mwanamke huyo amevalia koti jeupe na anaonekana akizungumza labda kwenye mkutano huo. Mazingira ni ya kisasa na yanajumuisha dirisha na rafu za vitabu.

Mwalimu anaonekana akieleza zana ya hesabu. Huku akitumia ishara za mikono ,na kalamu yake kuonyesha mawazo mbalimbali. Mkao wake unaonyesha kujiamini na umahiri katika somo analofundisha. Mandhari ya nyuma ni ofisi au darasa lililo na mwangaza mzuri. Linatoa mazingira tulivu ya kujifunzia.

Msichana ambaye ameketi kwenye meza akitumia laptop anaonekana akiongea kupitia video. Meza iko na kalamu na vifaa vingine vya kuandikia. Msichana amevalia shati ya rangi ya kahawia na anaonekana mwenye furaha. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika mawasiliano na kujifunza.

Kundi la watu sita wameketi kwenye meza wakiwa wamezungukwa na kompyuta ndogo. Wanaonekana kuwa kazini labda katika mazingira ya ofisi au nafasi ya kufanya kazi kwa pamoja. Wanaume wote wamevaa nguo za kawaida na wamejikita katika kazi zao wakishirikiana kwenye miradi au kazi zao.

Musichana mdogo ameketi kwenye meza akiwa amevalia fulana ya rangi ya manjano na madoa ya bluu, anatazama kompyuta mpakato ilio mbele yake, akiongea huku akitumia ishara za mikono, nyuma yake kuna ukuta mweupe na dirisha lenye pazia, kuna picha zimepachikwa ukutani.

Kijana mweusi aliyeketi mezani mbele ya kompyuta mpakato, amefunga vipokea sauti vya masikioni na anaonekana akizungumza kwa ishara za mikono. Inaonekana kama yuko kwenye mkutano wa video au anatoa maelezo.

Mwanaume aliyevaaa suti nyeusi anaonekana akiguza kitu cheupe kilicho mbele yake ambacho kinaweza kuwa ni skrini ya kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki. Mandhari ya nyuma inaonyesha mambo ya ndani ya chumba ikiwa ni pamoja dirisha, mapazia na vitu vingine vya mapambo.

Mwanamuke mzungu mwenye nywele fupi za kahawia, amevaa suti ya rangi ya bluu, akiwa ameketi kwenye kiti ofisini, mbele ya kompyuta ndogo, kuna watu wawili wengine nyuma yake, ambao hawako kwenye umakini, na mmea mdogo wa kijani kwenye sufuria nyeupe kwenye meza upande wa kulia.

Mwanaume aliyeketi mezani akifanya kazi. Amevalia shati lenye mistari mekundu na meupe na anaandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Kuna laptop iliyo wazi mbele yake pia. Nyuma yake, kuna rafu za vitabu zilizojaa vitabu. Meza imefunikwa kwa karatasi na vitabu vingine.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye meza za kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi au kusoma, huku akiandika kwenye daftari. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha na kuongeza hali ya utulivu na umakini.

Zana ya elimu mtandaoni, ambapo kitabu kimefunguliwa na skirini ya kompyuta inaonekana juu yake, ikiwa na ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele vya kidijitali kama vile fedha, biashara mawawasiliano na teknolojia.

Dhana ya elimu ya mtandaoni, kujisomea au maktaba ya kidigitali. Kuna vitabu vimezunguka skrini, baadhi vikiwa vimefunguliwa, kuashiria nyenzo za kujifunzia. Hii inaweza kuwakilisha jinsi maarifa yanavyopatikana, kupitia teknolojia na vitabu.

Chumba ambacho kinaonekana kuwa chumba cha kulala. Kitanda kimefunikwa na shuka yenye michoro ya pundamilia mieusi na mieupe na juu yake kuna blanketi yenye miraba miekundu na nyeusi, pamoja na blanketi nyingine yenye mistari ya rangi mbalimbali kama vile buluu, nyekundu na njano. Karibu ya kitanda upande wa kushoto kuna meza ndogo au kabati yenye vitu juu yake.

Chumba cha kulala chenye kitanda cha ghorofa cha mbao. Godoro likiwa limewekwa kwenye ghorofa ya chini. Kando ya kitanda, kuna kabati ndogo la mbao. Upande wa pili wa ghorofa kuna dirisha, na karibu na dirisha lile kuna kabati. Sakafu ya chumba ni ya mbao.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia ya chuma yanayoonekana nje na kuta zimepambwa kwa mabango au michoro mbalimbali ya elimu. Mwanga wa asili unaingia ndani ya darasa kupitia madirisha.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi au watu wazima walioketi kwenye madawati. Labda katika chuo kikuu au ukumbi wa mihadhara. Watu wengi wamevalia sare au nguo rasmi na baadhi yao wanaonekana kuzingatia mhadhara au tukio fulani. Ukumbi una muundo na viti vilivyopanda juu na kuta za rangi ya manjano na kijani kibichi zinaonekana nyuma.

Kundi la watu wanaume wengi wakiwa kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi labda wanacheza mchezo au wanafanya mazoezi . Nyuma yao kuna majengo na miti na upnde wa kulia kuna nguzo ya goli la miguu. Watu wametawanyika uwanjani na baadhi yao wanaonekana wakifanya harakati za kimechezo.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika chumba kinachoonekana kama darasa au ukumbi wa mihadhara. Watu hao wameekaa kwenye viti vilivyo karibu na meza za kahawia wakionekana kuhudhuria mkutano au somo.

Chumba kidogo ambacho kinajumuisha sehemu ya kulala, eneo la kujisomea au kufanyia kazi na jiko dogo. Kitanda kiko upande wa kushoto na dawati na kiti viko karibu . Upande wa kulia, kuna eneo la jikoni lenye makabati ya juu na chini, sinki na hobby . Sakafu ni ya mbao.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda cha juu kina godoro jekundu na mto mweupe wakati kitanda cha chini kina godoro la bluu na mto wa bluu. Pembeni mwa kitanda kuna madirisha yenye mapazia ya kahawia na kabati la kahawia.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna dirisha kubwa upande wa kulia linaloruhusu mwanga kuingia na kuta za darasa ni nyeupe. Inaonekana kama chumba cha kujifunzia au ukumbi wa mihadhara usio na watu.

Darasa lenye giza kidogo. Kuna madawati na viti kadhaa vilivyopangwa vizuri. Ubao mweusi unaonekana ukutani mbele, na dirisha lenye matofali linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwangaza kidogo kuingia. Kuna saa ndogo ukutani juu ya ubao mweusi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na tupu kama vile darasa halitumiki kwa sasa.

Chumba kikubwa ambacho kinaonekana kama maktaba au eneo la kusomea lenye meza na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Dari ina paneli za chuma na taa za mraba huku kukiwa na madirisha marefu yenye mapazia ya bluu upande wa kulia. Pia kuna nguzo za mbao zinazoonekana ndani ya chumba.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kikiwa na shuka nyeupe na mto. Kuna mapazia meupe kwenye dirisha na Kitambaa kimetundikwa dirishani upande wa kushoto. Sakafu inamuundo wa vigae na ukuta unarangi nyeupe.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vinavyotumika kama malazi. Vitandaa hivyo vina magodoro, na matandiko ya rangi mbalimbali kama vile bluu, nyekundu, na kijani. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi wazi na dirisha linaloonekana kwa mbali upande wa kulia. Kuna vitu vingine vidogo vinavyoonekana karibu na vitanda, na sakafu inaonekana kuwa ya rangi nyeusi, au kahawia iliyokolea.

Ukumbi mkubwa wa ghafla, uliopambwa, ukiwa na viti vingi vyeupe, vilivyopangwa kwa safu ndefu. Mbele ya ukumbi, kuna jukwaa lililopambwa kwa mapazia mekundu, na meupe. Na kuna skrini kadhaa za kuonyesha. Ukumbi una taa za dari, na ukuta zilizopambwa, na meza kadhaa za mapokezi zimepangwa kando ya ukumbi. Mazingira yanaonekana kuwa yametayarishwa kwa ajili ya mkutano, au sherehe kubwa.

Ukumbi tupu au chumba cha mihadara chenye safu za viti vya rangi ya buluu. Ukumbi unaonekana kuwa na jukwaa au eneo la mbele na kuta sina rangi ya kahawia zikiwa na madirisha machache yenye fremu nyeupe. Dari ina taa zilizopajikwa zikitoa mwanga. Kuna angazi upande mmoja wa ukumbi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto likionyesha mazingira ya nje yenye miti na majengo. Upande wa kushoto adirisha kuna kabati au fanicha nyeusi. Mwanga wa asili unaingia ndani ya chumba kupitia dirisha.

Chumba kificho na samani chenye kuta nyeupe na sakafu ya vigae. Kuna dirisha upande wa kushoto na kabati kubwa la mbao upande wa mbele. Mlango mweusi unaonekana upande wa kulia. Dari ni nyeupe na ina feni ya dari.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wanafunzi wa uuguzi au wauguzi wakifanya mazoezi ya matibabu au kujifunza karibu na bandia ya mgonjwa kwenye kitanda. Wako katika chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au chumba cha mafunzo.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Sakafu ya darasa inaonekana kuwa na zulia la kijani kibichi. Mbele ya darasa, kuna ubao mweupe mkubwa na chini yake kuna meza ndefu. Kuna viti na meza zilizopangwa vizuri zikielekea ubaoni. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kimoja kila upande wa chumba. Katikati ya chumba kuna meza ndefu ya kujisomea au kufanyia kazi ikiwa na viti viwili kila upande. Chumba kina madirisha yenye mapazia ya rangi ya kijani na bluu na kuta zina rangi ya manjano angavu sakafu pia ina rangi ya manjano ikitoa muonekano wa nafasi ya kuishi na kujisomea kwa mwanafunzi au wageni.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti mbele ya kompyuta. Kuna mwalimu au msaidizi amesimama katikati ya darasa, akionekana kutoa msaada au maelekezo. Madirisha yenye mapazia mekundu yanaonekana nyuma na kuna vifaa vingine vya darasani kama vile meza na viti. Mazingira yanaonekana kuwa yakujifunzia na utulivu.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa viwili kila kimoja kikiwa na magodoro mawili na shuka za bluu na nyeupe zenye miraba. Mtu mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini. Kuna dirisha lenye pazia la rangi nyepesi kuruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana kuwa chumba cha kulala au bweni.

Chumba cha kulala cha mwanafunzi. Kuna kitanda kilichotengenezwa vizuri na shuka nyeupe na mto wenye muundo. Karibu na kitanda, kuna meza ya kusomea yenye kompyuta mpakato iliyofunguliwa, taa ya meza na karatasi au daftari na pia kiti cha ofisi chenye rangi ya bluu. Ukutani, kuna mabango au picha zilizopigwa.

Ukumbi mkubwa wa ndani, labda ukumbi wa michezo au wa mazoezi. Katikati ya ukumbi mtu mmoja amesimama amevalia sare nyeupe ambayo inaweza kuwa sare ya sanaa. Mtu huyu anaonekana kuwafundisha au kuwahutubia kundi kubwa la wanafunzi au watu wengine walioketi chini kwenye sakafu wakiwa wamekaa katika umbo la nusu duara kumzunguka huyu mwalimu.

Maktaba inayotembea, au basi lililojaa vitabu, likiwa na rafu nyingi zilizojazwa vitabu vya rangi mbalimbali. Watu wachache wanaonekana ndani, wakisoma au wakichagua vitabu. Mwanga unapatikana kutoka ndani ya chombo hicho.

Kundi la wanaume, inaonekana wachezaji wa raga wakiwa katikati ya mchezo kwenye uwanja wa kijani kibichi. Wengine wamevalia jezi za kijani kibichi na wengine wamevalia jezi za buluu. Mmoja wa mchezaji wenye jezi ya kijani, anaonekana akishika mpira huku mchezaji mwingine mwenye jezi ya buluu akijaribu kumzuia au kumnyang'anya mpira.

Chumba cha ndani kinachoonekana kama maktaba au darasa chenye rafu za vitabu na meza au stendi za kuonyesha vitu mbalimbali. Kuna madirisha yenye milango ya chuma na mwanga wa kutosha unaingia ndani. Vitu vingine vilivyoko ni pamoja na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu na vifaa vya kuonyeshea au kufanyia kazi vilivyowekwa juu ya meza.

Ndani ya ukumbi mkuu ambao una safu za viti vyekundu eneo la jukwaa lenye dirisha ndogo na alama za kutokea. Ukumbi huo una taa za kisasa. Ukumbi huu ni kitovo kikuu cha kitamaduni na huandaa hafla mbalimbali.

Chumba cha kompyuta chenye kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza. Ukuta una rangi nyekundu na buluu. Kuna viti vyeusi vya ofisini mbele ya kila kompyuta. Pazia nyekundu zinaonekana kwenye dirisha upande wa kulia wa chumba. Inaonekana kama chumba cha mafunzo au mabaara ya kompyuta.

Wanaume kadhaa wanaonekana wakiwa katika mazoezi kuinua uzito ndani ya ukumbi wa mazoezi. Mwanaume mmoja amevalia vulana ya bluu na suruali nyeusi anaonekana kuinua uzito huku mwingine amesimama nyuma yake. Mwanaume wengine wamevaa vulana za rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe na kijani kibichi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na chandarua. Kuna meza ndogo ya pembeni kati ya vitanda na picha mbili zimepachikwa ukutani. Rangi ya kuta ni nyeupe na kuna mwanga mweupe kutoka juu. Sakafu haionekana vizuri lakini inaonekana kuwa ya rangi iliyokolea.

Kundi la watu wanacheza mpira wa miguu katika uwanja wa nyasi. Mpira wa miguu unaonekana angani, karibu na mmoja wa wachezaji. Nyuma ya wachezaji kuna miti na majengo na pia kuna watu wengine wamesimama kando wanatazama mchezo.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa kwa shuka nyekundu. Kuna dirisha ndogo upande wa kulia na pazia lenye rangi nyekundu na nyeusi. Sakafu inaonekana kuwa ya kijivu. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na cha kawaida.

Ukumbi wa mihadhara ukiwa na viti vingi vilivyopangwa katika safu. Viti vina rangi ya kahawia na meza ndogo zilizounganishwa na sakafu ni nyeupe. Ukumbe unaonekana kuwa tupu bila watu ndani yake.

Vitanda viwili, kimoja juu ya kingine. Kila kitanda kina godoro jeupe na blanketi nyekundu. Ukuta nyuma ya kitanda cha chini ni wa buluu. Kuna ngazi ya chuma upande wa kitanda inayotumika kupanda kwenye kitanda cha juu. Chumba kina sakafu ya vigae na kuna dirisha upande wa mbali wa chumba. Kuna meza na kiti karibu na dirisha.

Chumba cha kulala katika hosteli. Chumba hicho kina kitanda, kabati la nguo na madirisha yenye mapazia ya rangi nyeupe. Ukuta umepakwa rangi ya zambarau na sakafu imewekwa vigae. Kuna taa ya dari pia.

Chumba chenye kitanda kilichofunikwa na shuka ya buluu yenye mistari. Ukuta wa chumba umepakwa rangi mbili, sehemu ya juu ikiwa nyeupe na sehemu ya chini ikiwa na rangi ya chungwa. Kuna mlango wa buluu upande wa kushoto na kabati pia upande huo. Chumba kinaonekana kuwa cha kawaida na chenye samani za msingi.

Uwanja wa shule ambapo wanafunzi wanachezea, jengo la shule linaonekana nyuma likiwa na rangi nyeupe na paa nyekundu, kuna miti mingi na uwota mwingine karibu na uwanja na anga inamawingu meupe.

Chumba cha kulala ambacho kina vitanda cha kupanga vilivyotegenezwa kwa mbao. Vitanda vina matandiko meupe na bluu na kuna kiti kimoja cha mbao karibu na dirisha. Chumba hicho kianaonekana kuwa safi na kimeandaliwa kwa ajili ya wageni.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi viliovyopangwa kwa safu. Sakafu nyekundu na kuta nyeupe. Kuna mapazia matatu mekundu yalitundikwa ukutani upande wa mbele wa ukumbi. Pia kuna spika mbili nyeusi zilizowekwa juu ukutani. Ukumbi unaonekana kuwa tupu bila watu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kila kitanda kina ngazi ya mbao ya kupandia. Magodoro yamefunikiwa kwa mashuka. Kuna meza ndogo ya rangi ya bluu kati ya vitanda. Sakafu ya chumba ina rangi nyekundu. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe.

Wanafunzi kadhaa wameketi katika meza kila mmoja akiwa na kompyuta yake. Mwalimu ambaye amesimama karibu na mwanafunzi mmoja, anaonekana akimsaidia au kumwelekeza. Mandhari ya nyuma yanaonyesha wanafuzi wengine na kompyuta zaidi katika chumba ambacho kina ukuta mwekundu.

Chumba chenye madawati mengi yaliyopangwa kwa safu. Madawati haya yana viti vya rangi ya buluu na meza za rangi za kahawia. Chumba kinaonekana kuwa darasa au ukumbi wa mkutano. Kuna madirisha upande moja wa chumba ambayo yanaweza kuruhusu mwanga wa asili kuingia.

Wanafunzi kadhaa wamekaa mbele ya kompyuta wakifanya mazoezi, huku mwalimu akiwa amesimama nyuma ya mwanafunzi mmoja aliyevaa hijabu ya bluu, akionekana kumsaidia. Wanafunzi wengine wanaonekana kwa umbali na kompyuta zingine zaidi.

Ndani ya maktaba tunaona rafu zilizojaa vitabu, meza ya kusomea na mtu aliyeketi kando ya meza akisoma kitabu. Mwanga unaingia kupitia madirisha makubwa na kuangaza eneo lote.

Mwonekano wa ndani wa chumba. Kuna vitanda viwili vilivyo na mashuka yenye nyota za buluu, kila kimoja kikiwa na ukuta wa rangi ya chungwa upande moja na kabati jeupe upande mwingine. Dirisha lipo mbele ya kila kitanda. Sakafuni nyeupe na kuna taa ndogo nyekundu juu ya dari.

Sebule yenye sofa kubwa, meza ya kahawa na kiti kimoja za ziada. Kuna dirisha kubwa lenye fremu za kioo na sakafu ya mbao. Dari ina mapambo ya kisasa na taa. Samani inaonekana kuwa ya kisasa.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyo tandikwa shuka nyekundu kuna kabati kubwa la mbao lenye rangi ya kahawia lililo ambatanishwa ukutani, dirisha limefunikwa na pazia la rangi ya machungwa na nyeupe. Sakafu ya chumba imefunikwa na vigae vya rangi ya kijivu.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiruka angani akiwa na mpira mkononi, tayari kufunga kwenye kikapu. Yuko ndani ya ukumbi wa mchezo wenye sakafu ya kijani na kuta nyeupe za bluu. Kuna watu wengine wachache wanaoonekana kwa umbali pia. Mchezaji amevaa jezi nyekundu na suruali nyeupe.

Chumba cha mapumziko na samani za mbao. Kuna viti na meza kadhaa zilizopangwa kwa mpangilio wa kupendeza. Sakafu ya chumba ni ya mbao na kuta zimejengwa kwa matofali. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia. Sehemu ya moto inaonekana upande mmoja wa chumba na pazia nyekundu zimepachikwa juu yake. Samani zote zina rangi nyekundu, ambayo inaongeza joto na ukaribu kwenye eneo hilo.

Jengo la ghorofa mbili lenye rangi ya kijivu na paa jekundu. Limezungukwa na miti na nyasi. Kuma uzio wa chuma mbele ya jengo na njia ya udongo inayoelekea kwenye mlango. Jengo linaonekana kuwa katika eneo la mashambani au mazingira ya asili.

Vitanda vya ghorofa vilivyopangwa katika bweni la shule. Vitanda vina magodoro na mashuka ya rangi ya buluu na maua madogo madogo. Muundo wa vitanda ni wa chuma cheusi. Ukuta wa bweni hili ni wa rangi nyeupe.

Kikundi cha wasichana sita wamevaa sare za uchezaji wakiwa na vifaa vyao vya kuchezea. Wanapiga picha kwenye uwanja wa kijani, sare zao zinarangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Wanaonekana kuwa na furaha na msisimuko, labda wako tayari kucheza au kushangilia timu yao.

Chumba chenye vitanda vya kupanga. Kila kitanda kina godoro jeupe na blanketi. Chumba kina kuta nyeupe na dari iliyoezekwa kwa mbao. Dirisha linaweza kuonekana upande, likiangalia nje kwenye eneo lenye miti.

Chumba kilicho na vitanda vya kupanga vilivyotengenezwa kwa mbao. Kabati nyeupe na sakafu iliyofunikiwa kwa zulia. Kuna pia sinki linaloonekana upande wa kushoto kwa umbali.

Kundi la watu wakifanya mazoezi kwenye ukumbi wa mazoezi. Watu wengi wamevaa nguo za michezo na wanatumia vifaa mbalimbali vya mazoezi. Sakafu ya ukumbi imewekwa zulia nyekundu. Kuna vifaa mbalimbali za mazoezi kama vile mashine za kunyanyua uzito, bench na vyuma vya kunyanyulia.

Chumba chenye kitanda chenye ghorofa kadhaa. Kuna vitanda vinne vilivyo na magodoro meupe na kijani. Kuna vitanda vingine nyuma upande wa kulia wa chumba. Sakafu ya chumba ina rangi ya kahawia na kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kuna madirisha upande wa kulia wa chumba na viti vyeupe vilivyopangwa karibu na ukuta.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti ambavyo vimepangwa katika safu zilizonyooka na kuna nafasi ya kutembea katikati. Ukumbi unaonekana kuwa tupu bila watu ndani yake. Hii inaweza kuwa ukumbi wa mikutano, ukumbi wa sinema au ukumbi wa chuo.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa vizuri. Kuna madawati kadhaa ya mbao ya rangi nyekundu na viti vyekundu. Ukuta wa mbele ya darasa una televisheni kubwa iliyowekwa juu yake. Madirisha yenye vyuma yanaonekana kwenye upande mmoja wa darasa.

Darasa tupu lenye madawati mengi, yaliopangwa kwa utaratibu. Kila dawati lina kiti chake. Sakafu ya darasa ina rangi ya kahawia. Kuta za darasa zimepakwa rangi nyeupe. Hakuna mtu yeyote anayeonekana katika picha hii.

Chumba chenye vitanda kadhaa vya chuma vilivyo pangwa kwa safu. Vitanda vina magodoro na baadhi ya mashuka au blanketi. Sakafu ya chumba inaonekane kuwa ya mbao. Kuna madirisha upande mmoja wa chumba na mwanga unaingia kupitia madirisha hayo. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na chakawaida.

Timu mbili za mpira wa kikapu zikicheza. Timu moja imevaa jezi za bluu na nyingine imevaa jezi za manjano. Wachezaji wote wako kwenye uwanja wa mpira wa kikapu. Kuna wachezaji wengine wameketi kwenye benchi wakitazama mchezo. Mchezaji mmoja wa timu ya bluu ameshikilia mpira, na anajaribu kupita wachezaji wa timu ya manjano.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa safu, kuna madirisha upande mmoja wa darasa ambayo yanaangazia mwanga ya kutosha .Ukuta wa darasa una mabango ya elimu na kuna ubao mweusi upande mmoja wa darasa. Hii inaweza kuwa darasa la shule ya msingi au sekondari.

Maabara ya kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza za mbao, kila kituo cha kazi kina kompyuta, kibodi na panya, kuna nyaya zinazoingiana kutoka kwa kompyuta kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya kupanda, meza ndogo na viti viwili. Kitanda cha juu kina blanketi la buluu na mistari ya njano wakati kitanda cha chini kina blanketi lenye maua ya rangi mbalimbali. Kuna pazia la rangi ya kahawia upande wa kushoto wa dirisha. Chumba kinaonekana kuwa kidogo na cha kawaida labda ni chumba cha watoto au chumba cha kulala katika hosteli au nyumba ya wageni.

Mandhari ya ndani ya jengo linalo onekana kuwa hoteli au makazi. Kuna korido ndefu yenye sakafu ya vigae na mimea kwenye viungu upande zote mbili, upande wa kushoto kuna madirisha makubwa na kuta zilizopakwa rangi ya waridi. Upande wa kulia kuna rafu za vitu na kuta nyekundu.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana za shule wakikusanyika nje katika eneo lenye miti na nyasi baadhi wamesimama wengine wameketi chini kwenye nyasi na mmoja ameketi kwenye kisiki cha mti.

Kundi la wanafunzi wakiwa nje. Wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule. Wanafunzi hawa wanaonekana wakiwa katika eneo la shule au karibu na jengo la shule, lenye rangi ya udongo na paa jekundu. Mandhari inaonyesha eneo lenye nyasi na miti na ardhi iliyoandaliwa kwa ajili yakupanda miti.

Msichana amesimama mbele ya meza kwenye maabara, amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama. Ameshika bilauri moja mkononi mwake akichunguza yaliyomo. Mandhari ya nyuma ni nyeupe na inaonekana kuwa na dirisha na mimea ikionyesha mazingira ya maabara.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamesimama karibu na basi la shule lenye rangi ya manjano. Wanfaunzi wamevaa sare za shule zenye rangi nyeusi na michoro mbalimbali. Mandhari inaonekana kama nje. Labda uwanja wa shule au barabara. Wanafunzi wengi wameshika karatasi au vitu vidogo mikononi.

Mwanamke na msichana mdogo wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana, wakiwa wameketi kwenye kochi ndani nyumba. Msichana huyo anaonekana mwenye furaha na anashiriki kikamilifu katika mawasiliani haya ya ishara.

Mwanaume aliyeketi mezani akivaa vipokea sauti maskioni na anatumi akompyuta. Anaonekana akifanya kazi au akijifunza akiwa na kitabu au daftari wa kazi mbele yake na mkono wake mmoja ukiwa kwenye kibodi. Kuna dirisha lenye mapazia upande wa kulia likiruhusu mwanga kuingia.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu, ameketi na msichana mdogo labda mwanafunzi. Wanaonekana wakijishughulisha na shughuli ya kujifunza au kucheza. Kuna nambari zilizochorwa mezani, ikiashiria shughuli inayohusiana na nambari au hisabati. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya darasa, au chumba cha kuchezea.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa wakisoma. Msichana mmoja ambaye anaonekana kuwa na ulemavu ameshika kalamu mdomoni akionekana kijukita kwenye kazi yake. Karibu naye, kuna chupa ya maji au sanduku la penseli lenye maua. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma. Wamekaa kwenye madawati na kufanya kazi zao baadhi yao wakiandika. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule.

Mwanamke ambaye amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta labda akifanya kazi au akisikiliza kitu . Anaonekana aki chapa kwenye kibodi na skrini ya kompyuta inaonekana mbele yake. Mantahri nyuma yake ina rangi ya kahawia na kijani.

Mwanamke aliyeketi karibu na msichana mdogo. Wote wawili wanatazama kitabu kilicho wazi mezani, na mikono ya msichana mdogo iko juu ya kitabu hicho, akionekana kujifunza au kusoma. Mwanamke huyo anaonekana kumpa maelekezo au kumsaidia msichana katika shughuli yake ya kusoma.

Wanawake wawili, mmoja mzee na mwingine kijana anayeonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome wameketi kwenye meza ya mbao. Wameshikilia fimbo na kuna zingine zenye rangi mbalimbali zimelala mezani mbele yao. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli wanayoifanya pamoja.

Watoto wadogo kadhaa wameketi sakafuni katika chumba kinacho onekana kama darasa. Kunao walio inua mikono yao juu, kana kwamba wanajibu maswali. Mwalimu au mlezi mmoja akiwa ameketi mbele yao.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya nyumba akiwa amevalia miwani na shati la kijivu. Anashikilia simu mkononi mwake na anaonekana akisoma kitabu kilicho wazi mezani mbele yake. Kwenye meza kuna glass na kinywani labda chai au kahawa na vitu vingine vya ofisi. Nyuma yake kuna sofa na mimea ya ndani kuashiria mazingira ya nyumbani au ofisi ya nyumbani.

Mvulana mdogo mwenye furaha ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akiwa ameketi shuleni akipiga piano. Ana tabasamu kubwa usoni mwake na naonekana kufurahia mziki. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa au chumba cha mziki chenye vitu vingine vinavyoonekana hafifu.

Msichana aliye na tabasamu la kirafiki amekaa karibu na kijana ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana kushiriki katika shughuli ya kucheza. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chenye vitabu au rafu, ikionyesha mazingira ya ndani.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wameketi kwenye meza. Nyuma yao kuna rafu ya vitabu iliyojaa vitabu. Mwanamke amevalia miwani na koti jeusi na anaonekana kumtazama mwanaume huku akitabasamu. Mwanaume huyo amevalia sweta ya rangi ya zambarau na miwani ya jua na anaonekana kumsikiliza mwanamke. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa maktaba au ofisi yenye vitabu vingi.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akifanya kazi. Amevalia fulana nyeupe isiyo na mikono na suruali ya rangi ya kahawia. Anaonekana ameegemea mbele kidogo, akiandika kwenye karatasi iliyo mbele yake. Kompyuta ndogo imefunguka na kuwekwa upande wa kulia wa dawati karibu na mwanamke.

Herufi zimepangwa kwa mstari mmoja juu ya ubao. Chini ya herufi hizo, kuna watoto kadhaa na mwanamke mmoja, wakiwa wameketi kwenye meza mbili, wakitazamana na kutabasamu. Hapa panaeza kua ni katika darasa.

Mwanamke ambaye anaweza kua mwalimu, anamfundisha msichana mdogo ambaye anaweza kua haoni. Anasoma kutumia mfumo wa braille , akimsaidia kueka mikono yake kwenye kifaa cha kusoma cha braille mezani.

Mwanamke na mvulana wakiwa wameketi kwenye meza. Mwanamke huyu anaonekana kama mwalimu au msaidizi. Amevalia miwani na ananywele ndefu zilizonyooka. Anamwangalia mvulana huyo. Mvulana huyo amevalia shati la buluu na anaonekana akishughulika na kitu kilicho mbele yake mezani, ambacho kinaonekana kuwa kitu cha kuchezea au vifaa vya kujifunzia vya rangi ya waridi na zambarau.

Mwanafunzi wa kike ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu darasani, amevalia barakoa kusaidia kuzuia kuenea kwa vijidudu. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo na ameegemea kwenye dawati akifanya kazi au akujifunza.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu chenye rangi ya pinki. Amevalia fulana ya rangi ya pinki na kaptura ya buluu. Yuko nje kwenye bustani na mimea yenye majani mabichi na miti inaonekana nyuma yake. Anasoma kwa umakini.

Mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa na ulemavu yuko katika darasa. Amevalia shati ya buluu na anaonekana akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi iliyowekwa mbele yake. Mwanafunzi mwingine anaonekana nyuma yake, akiwa ameinama juu ya dawati. Mazingira yanaonyesha darasa lenye madawati na wanafunzi wengi nyuma.

Mwanamke na msichana aliyeketi kwenye sofa. Mwanamke akimsaidia msichana kujifunza kwa kutumia bodi ya alfabeti yenye rangi nyingi. Msichana anaonekana akiwa amevalia miwani na amevalia sweta ya rangi ya pinki akitabasamu na kuangalia bodi ya alfabeti huku mwanamke akionekana nyuma yake akimsaidia na kutabasamu pia.

Kundi la wanafunzi ambao wamekaa kwenye madawati yao, wakiwa wameelekeza nyuso zao mbele. Kuna wanafunzi wa kiume na wa kike, wenye asili tofauti. Baadhi ya wanafunzi wana vitabu au karatasi kwenye madawati yao. Mandhari ya nyuma inaonyesha ubao mweusi, na vitu vingine vya darasani. Hali hii inaonekana kuwa ya kawaida, labda wakati wa kipindi cha masomo.

Watoto watatu wadogo wamekusanyika karibu na meza. Wawili kati yao wamevaa miwani na wote wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Kuna kitabu cha rangi kwenye meza na mmoja wa watoto anaonekana akiguza kitu kwenye meza.

Mwalimu, mwanamke mwenye nywele fupi nyeusi na amevaa koti jeupe ameketi upande wa kushoto wa meza na anashikilia kalamu huku akimwangalia mwanafunzi. Mwanafunzi, mwanamke mweusi amevaa fulana nyekundu, ameketi upande wa kulia wa meza na anaandika kwenye daftari.

Mwanamke mmoja mzee pamoja na msichana mdogo ambaye ana mahitaji maalum; wanafanya kazi ya useremala pamoja katika karakana. Msichana anatumia mashine ya kuchimba visima kuunganisha vipande vya mbao huku mwanamke mzee akimsaidia na kumwelekeza.

Kikundi cha watu wamekaa mezani, labda wanashiriki katika shughuli za sanaa au ufundi. Inaonekana kama wanafanya kazi na rangi, brush na vifaa vingine vya sanaa. Mandhari inaweza kuwa kituo cha mchana au mazingira kama hayo ambapo watu wenye ulemavu wa akili hushiriki katika shughuli za kikundi.

Watu wanne wakifanya mazungumzo watu wawili wameketi upande mmoja wa meza na watu wengine wawili wameketi upande mwingine wote wanaonekana kuwa wanacheka na kufurahia mazungumzo mmoja wa watu hawa anatumia ishara ya mikono ambayo inaweza kuonyesha kuwa wao ni viziwi ama bubu.

Kikundi cha wanafunzi, akiwemo mwanafunzi mmoja mwenye ugonjwa wa mahitaji maalum, wameshikilia kitabu wakisoma au kujadili yaliyomo. Mandhari yanaonekana kuwa ndani ya maktaba au darasa, na mazingira yanayoashiria ushirikiano na ujumuishaji.

Mwanafunzi na mwalimu wakifanya kazi pamoja darasani mwanafunzi ameketi kwenye meza na anatumia mashine ya chapa huku mwalimu akimwaangalia darasa limepangwa kwa meza na viti na kuna bango ukutani lenye maandishi, hii inaonyesha mazingira ya shule ambapo wanafunzi wanajifunza kwa msaada wa walimu wao.

Msichana mchanga mwenye mahitaji maalum anapiga makofi darasani wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yake wengine wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Kitabu kimefunguliwa kwenye dawati lililo mbele yake na kuna kalamu na daftari karibu nalo.

Mwanamke na mtoto walioketi kwenye sofa. Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto kutumia kibao cha kielektroniki. Mtoto amevaa miwani na shati lenye miraba na mwanamke amevalia blauzi nyekundu. Wote wanaonekana kuwa wanashirikiana kwa karibu.

Mwanamke anamsaidia mtoto mchanga kuchora kwa kalamu nyekundu kwenye karatasi nyeupe. Wote wanaonekana wenye furaha na wamejishughulisha na shughuli hio. Mandhari yanaweza kuwa darasani au ndani ya nyumba.

Kikundi cha watu, wakiwemo watoto wawili kwenye viti vya magurudumu na walimu watatu wakishiriki katika sughuli za kujifunza darasani. Wanaonekana kuwa wanacheza au wanajifunza kwa kutumia vitalu vya rangi kwenye meza .

Kundi la watu walioketi kwenye ngazi za mbao. Inawezekana kuwa ni kikao cha mafunzo, au mada kazini ambapo wafanyikazi wanashirikiana na kujifunza. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kuvutia.

Mwalimu mwanamke ameketi kwenye meza nyekundu na mwanafunzi. Mwalimu ameshika kadi ya blue mikononi mwake na anaelezea kitu kwa mwanafunzi. Kuna kadi nyingine kwenye meza mbele yao. Nyuma yao ,kuna rafu zilizojaa vitabu na vifaa vingine.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akisoma vitabu kwenye maktaba. Anaonekana kuzama katika yale anayoyasoma, na maktaba yanaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri pa kujifunza.

Mtoto mdogo mwenye ulemavu anacheka huku akicheza na mwanamke mweusi. Mandhari yao ni ya ndani ya nyumba, inaonakena sebuleni na kuna mapambo ya kijani ukutani ambayo yanaweza kuwa ya sherehe.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au msaidizi anamsaidia mtoto mwenye ulemavu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanachora kwenye karatasi iliyo mezani. Hii inaweza kuwa wakati wa darasa au shughuli ya tiba ya sanaa.

Mwanafunzi mwenye kiti cha magurudumu anacheza, huku mwalimu amesimama nyuma yake akimwangalia. Kuna mwanafunzi mwingine ameketi kwenye kiti akichezea na vizuizi vya ujenzi. Wote wanaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au kituo cha elimu maalum.

Mtoto mdogo amesimama ndani ya kifua cha kumsaidia kumtembea. Amevaa miwani na sharti lenye mikono mirefu. Kifaa hicho kina rangi ya njano, nyeusi na fedha na kina magurudumu manne. Kifaa hiki husaidia watoto wenye ulemavu wa miguu au matatizo ya usawa kusimama na kutembea.

Mwanamke ameketi upande wa kulia wa meza, akitazama na kuwasiliana na msichana upande wa kushoto Kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke huyo anaonekana amevalia shati la kijani kibichi na miwani, huku msichana akiwa amevalia sweta la kijivu.

Mvulana mdogo mwenye ulemavu akiwa amekaa kwenye meza ya mbao. Amevalia shati la buluu na ana kundi la kadi za hesabu mbele yake. Anashikilia kadi moja mkononi mwake ambayo ina nambari tatu na alama ya kuzidisha. Meza imejaa kadi nyingine za hesabu zilizotawanayika na sanami za nyumbani kwa nyuma pamoja na kabati za mbao na viti.

Kikundi cha wanafunzi wakisoma pamoja kwenye maktaba. Mwanafunzi moja anatumia kiti cha magurudumu. Kuna rafu ambazo zimejaa vitabu. Hii inaweza kuwasilisha dhana ya elimu jumuishi ambapo wanafunzi wenye ulemavu na wasiyo na ulemavu wanasoma pamoja.

Wanaume wawili, mmoja ameketi kwenye kochi akiwa amevaa kofia nyekundu na fulana ya rangi ya waridi huku mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa kofia ya kijivu na koti la manjano. Mwanamume aliyeketi kwenye kochi, ameshikilia kitu cheupe refu na anaonekana kama anaandika au kuchora kitu.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa mahitaji maalum, na mwanamke ambaye ameshikilia kitu kidogo cha mstatili, labda sanduku ndogo na anaonekana kulikagua. Wako kwenye eneo la kazi ambalo linawezakuwa karakana au studio. Wanafanya kazi pamoja katika mradi na sanaa au ufundi.

Watu wawili wakifurahia kupaka rangi kwenye turubai. Mtu mmoja ameketi mbele ya turubai huku akishikilia brashi na rangi na mwingine amesimama nyuma yake akitazama na kucheka. Turubai ina picha iliyopambwa kwa rangi mbalimbali. Watu wote wawili wamevaliaa shati za rangi la buluu.

Watu watatu wameketi mezani. Mwanamke mmoja amevalia miwani na anacheka. Mwanaume mmoja amevaa vipokea sauti na ameinua kidole chake na mwanaume mwingine amevaa miwani na shati jeupe. Wote wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani, labda ofisini au darasani.

Mwalimu mwanamke amesimama mbele ya darasa akiwa amevalia gauni la rangi ya machungwa na scarf nyeupe, huku akionyesha ishara ya mikono. Wanafunzi kadhaa wanaonekana wameketi darasani na pia wanaonyesha ishara sawa za mikono. Hii inaonyesha zoezi lililofanywa darasani, ambapo ishara za mikono zinatumika kama njia ya mawasiliano au kujifunza.

Mwanamke akimsaidia mvulana mdogo kutumia kifaa cha kutembelea. Mwanamke amesimama nyuma ya mvulana na kumshika mikono huku mvulana akitembea kwa msaada wa kifaa hicho. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Hii inaweza kuonyesha msaada wa kimwili na kihisia unaotelewa kwa mtu mwenye ulemavu.

Kijana mwenye ulemavu, ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo, anaonekana kuwa makini na anafanya kazi au kusoma kitu, mbele yake kuna kitabu au daftari lililofunguliwa. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu iliojaa vitabu na pia kuna mimea ya ndani. Hali ya jumla ni utulivu na ya kujifunza.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akiwa amevalia kifaa cha kusikia masikioni. Mwalimu amesimama karibu na dawati hilo akionyesha ishara kwa mikono yake ambayo inaweza kuwa sehemu ya somo au mawasiliano ya kawaida katika mazingira ya shule ambapo mwanafunzi mwenye ulemavu wa kusikia wanasaidiwa kwa njia tofauti.

Mtoto mvulana akiwa mezani akicheza, huku mtu mzima anaonekana akimsaidia .Mtoto amevalia shati la zambarau na anaonekana akifurahia shughuli hio. Kuna vifaa vya kuchezea vya rangi tofauti .Hii inaweza kuwa inaonyesha mazingira ya shule, au kituo cha watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanamke anamsaidia mtoto mchanga kuchora. Mtoto anachora kwenye karatasi nyeupe kwa kalamu nyeusi huku mwanamke huyu akimuonyesha mahali pa kuchora kwa kidole chake. Kuna kikombe chenye kalamu za rangi nyingi karibu na karatasi.

Darasa lenye wanafunzi wakifanya kazi. Mwanafunzi mmoja yuko mbele akitumia mashine ya kuandika huku wengine wakifanya kazi zao. Kuna mwalimu mwanamke aliyesimama nyuma na kuangalia wanafunzi. Darasa linaonekana kuwa shwari na wanafunzi wanajishughulisha na kazi zao.

Watoto wanapata mafunzo ya kuogelea kwenye bwawa la kuogelea. Wanafunzi wanne na mwalimu wao, wako ndani ya maji wameshikilia vipande vya kuelea vya rangi ya buluu juu ya vichwa vyao.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa. Mwanafunzi mmoja msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akifikiria. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati yao wakifanya kazi. Kuna bango ukutani lenye maneno binadamu na hali ya hewa.